Hawa ni wananchi wanaoaminika kuwa wakenya, wamekusanyika ukumbini na kupeperusha bendera ya jamuhuri ya kenya. Kuna wananchi wa kike na kiume, wanaonekana kuwa na furaha. Kunao waliovaa miwani na wengine chepeo, wakiwa na furaha mpwito mpwito.

Kwenye uwanja tunawaona wanafunzi wasichana ambao inavyoonekana ni wa kucheza mpira wa kandanda. Wamevaa jezi lao ambalo limechapishwa chapa limba. Mlina lango anaonekana kuvaa jezi tofauti ya rangi ya samawati kando ya uwanja ni mashabiki ambao wanashabikia.

Hawa ni wanariadha wa Kenya wamevaa maguanda ya kukimbia na kuviinua viatu ambavyo walikuwa wakivikimbilia. Wanariadha watatu ambao wako kwenye uwanja wa kushiriki riadha. Kuna mashabiki ambao wanawashabikia katika viti, ni wengi kwenye uwanja huo

Ni uwanjani ambapo kuna timu mbili zinacheza, Gor Mahia dhidi ya Afc Leopards wamefungana bao moja moja, timu ya Gor Mahia wamevaa jezi zenye rangi ya kijani kibichi na kisha wapinzani wakavaa rangi ya manjano, mlinda lango anaonekana kuvaa nguo nyeupe na kuna mashabiki wengi kwenye uwanja.

Hawa ni wanakamati wanaoaminika kuwa wa chama cha upinzani, ambacho kinaitwa ODM. Kuna wanaume wenye ambao wamevaa chepeo ya rangi ya chungwa. Inayoashiria chama hicho. Kuna mmoja anayezungumza.